Nyama zilizokatwa ndogondogo zinazochomwa zimechomekwa kwa chuma nne zilizowekwa juu ya jiko lenye makaa ya moto.

Kuna watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, kijani kibichi na kadhalika huku wanauza bidhaa zao sokoni. Bidhaa wanazoziuza ni kama vile nyama, matunda na vinginevyo.

Meza ina rangi ya kijani kibichi. 𝐾𝑤enye meza hiyo kuna sinia iliyoekewa vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile wali, nyama, dania na kadhalika.

Meza yenye rangi nyeupe na madoadoa meusi, imewekewa masahani ya rangi tofauti kama vile hudhurungi na sahani ya chuma. Kuna vyakula tofauti tofauti kwenye sahani hizo kama vile viazi, mahamri, chai, mchuzi na kadhalika.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Katika ufuo kuna mchanga uliokuwa na rangi ya nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyokuwa katika ufuo huo.

Vyakula vyenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, hudhurungi, na njano, vinachomwa katika jiko lililokuwa hapo ndani ya nyumba.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi imemea kando ya manyumba yenye rangi nyeupe zilizowekwa paa za makuti, kuna ufuo wa bahari wenye rangi ya nyeupe katika eneo hilo.

Vyakula vya aina tofauti, viazi, nyama, mchuzi, wali na mboga za majani zilizokatwa zimehifadhiwa ndani ya sahani mbili.

Meza ina rangi ya hudhurungi. Juu ya meza hiyo kumeekelewa sahani ya rangi ya nyepe na zinginezo. Kuna vyakula tofauti tofauti kama vile mchuzi, sambusa na kaimati.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati, kuna miti mirefu mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi iliyokuwa kando ya jengo lenye paa la makuti, kuna mtu anayetembea katika njia nyembamba, ambapo kando yake kuna nyasi ndogo zenye rangi ya kijani kibichi.

Meza nyeupe imewekewa kitambara kilichotengenezwa, chenye rangi ya hudhurungi. Huku juu yake kuna sahani ya chuma yenye chakula, wali na nyama na dania.

Ndoo yenye rangi nyeupe zimewekewa bidhaa tofauti tofauti na zenye rangi aina nyingi kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi, njano.

Anga ina rangi ya nyeupe, kuna mtu jinsia ya kiume aliyevaa kofia ya madoa doa, huku shati lake likiwa la rangi ya samawati na maandishi ya nyeupe, mkononi mwake ameshikilia mfuko wenye rangi ya njano na kijani kibichi.

Jiko ya chuma iliyokuwa na rangi nyeusi na jivu jeupe imeekewa samaki walioiva wenye rangi ya samawati na nyeusi na nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe, miti yenye rangi ya kijani kibichi imemea kando ya ufuo bahari wenye mchanga uliokua na rangi ya nyeupe, huku kuna nyasi kwenye mchanga huo wenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi, ipo katika ufuo wa bahari kwenye mchanga ulio na rangi ya nyeupe.

Mfanyibiashara aliyevalia kofia leupe na sharti jeupe ameegemea eneo lake la kufanyia biashara lililo na bidhaa aina tofauti.

Matunda haya aina ya dafu yana rangi ya njano na kijani kibichi na ndani yake ni rangi ya nyeupe. Ziko ardhini kwenye mchanga ambao una rangi wa nyeupe pepepe.

Miti aina ya migomba, ina rangi ya hudhurungi na kijani kibichi, imetoa ndizi ndogo zilizo na rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyevaa vazi ya rangi ya na nyekundu na ya nyeupe kifuani mwake, amebeba sinia za rangi nyeupe zilizokuwa na vyakula aina tofauti tofauti kama vile vibanzi, mandazi, pilau, mchuzi, ndizi, kachumbari na kadhalika.

Mwanamke mwenye jinsia ya kike aliyevaa nguo ya samawati anakamua ng'ombe aliyekua na rangi nyeupe na nyeusi huku mkononi mwake ameshikilia kontena inayopokea maziwa yanayochiriza kutoka kwa ng'ombe.

Vyakula vya aina tofauti, sambusa, viazi, bajia na kadhalika vipo ndani ya sahani aina tofauti, zilizowekwa juu ya meza.

Barabara aina ya lami ya rangi nyeusi ikiwa na mistari wenye rangi ya nyeupe. Kando kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea kwenye mchanga ulio na rangi ya udhurungi.

Miti ina rangi ya kijani kibichi iliyoota kwenye ufuo wa mchanga wa bahari yenye rangi ya nyeupe, huku kuna fensi yenye miti mirefu na kando yake kuna dau dogo za rangi ya nyeupe.

Watu wamekaa katika zizi la ng'ombe, ambapo ng'ombe hao wana rangi nyeupe na nyeusi. Banda la ng'ombe limeekwa paa ya mabati, watu hawa wanafanya usafi katika zizi hili.

Meza nyeupe, iliyo na madoa ya rangi ya nyeusi, imewekelewa sahani ya rangi ya udhurungi iliyokuwa na samaki aliyepikwa akaiva na mchele wa rangi ya nyeupe.

Wanyama tofauti tofauti kama vile tumbili na twiga, wako na rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi na nyeupe. Wako katika eneo lililozingirwa na vyuma, iliyo na rangi ya nyeusi na kijani.

Mfuko wa unga wa ngano uliokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, samawati, imechorwa vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile chapati na maandazi.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe wanakula nyasi zenye rangi ya hudhurungi na kijani. Huku kando kuna gunia lenye rangi ya nyeupe, na yaliyoandikwa katika maandishi yenye rangi ya nyekundu na kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna majengo makubwa ya rangi ya nyeupe na samawatu. Watu wa jinsia ya kiume, ambao wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti, wanakula mishikaki kwenye eneo la uuzaji.

Minazi yenye rangi ya kijani kibichi mikubwa, imemea kando ya majengo madogo yaliyozingirwa kwa ua la miti.

Anga iko na rangi ya samawati, bahari yenye rangi ya samawati na nyeupe ipo katika ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi imezunguka ufuo huo.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna gari yenye rangi ya nyeusi, iliyokuwa katika ufuo wa bahari, ambapo kuna watu wa jinsia ya kike na kiume, wanaotazama vitu vya baharini vilivyowekwa juu ya meza.

Mtu ameketi kwenye kiti chenye rangi tofauti kama vile nyekundu na nyeupe iliyokuwa kando ya meza iliyojaa vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile samaki, nyanya na kadhalika.

Mikono imeshikilia sahani mwengine umeshikilia kijiko kinacho mega chakula katika sahani hiyo iliyo na chakula aina tofauti.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi katika ufuo wa bahari. Kwenye ufuo wa bahari kuna mchanga wa rangi ya nyeupe, ambayo inaashiria mandhari ni ya baharini.

Anga ina rangi ya nyeupe. Mwanamke ameshikilia ndizi mikononi mwake na ndizi hizo ni za rangi ya njano. Kando yake kuna jumba lililokuwa na rangi ya nyekundu, nyeusi na hudhurungi.

Anga ina rangi ya nyeupe. Miti iko na rangi ya kijani kibichi. Chakula yenye rangi nyeupe, imewekwa juu ya chuma yenye rangi ya nyeusi.

Anga ina rangi ya samawati miti yenye rangi ya kijani kibichi na iliyo na miba yenye rangi ya samawati imemea katika eneo lilio na rangi ya mchanga mweupe.

Mtu aliyevalia suruari nyeusi na koti yenye rangi ya hudhurungi, amesimama kando ya pikipiki iliyoegeshwa kando ya jengo.

Shamba lililolimwa lililo na mchanga wa rangi ya hudhurungi lina mahindi au mimea ya mahindi ilio ya rangi ya kijani kibichi.

Chakula kilichopikwa wali, mchuzi wa viazi na nyama na mboga za majani zilizokatwakatwa kwa vipande vidogo kipo ndani ya sahani.

Meza hii yenye rangi ya hudhurungi imewekewa sahani nyeupe iliyokuwa na chakula tofauti ndani mwake kama vile wali, viazi, nyama, ndizi, kachumbari na kadhalika. Kuna viti vilivyozunguka meza hiyo.

Sahani nyeupe imewekewa samaki aliyepikwa na akawekewa ndimu kando yake. Kuna vijiko vilivyokuwa kando ya sahani hio iliyowekwa juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi.

Maandazi yaliyopikwa yenye rangi ya hudhurungi yamehifadhiwa ndani ya sahani ilio na mchoro ya rangi nyeupe na pilipili zilizowekwa juu ya maharagwe yaliyowekwa ndani ya bakuli ilio nyeupe ndani.

Kibanda chenye rangi ya kijani kibichi na hudhurungi kipo kando ya watu wa jinsia ya kiume wanaouza vyakula mbalimbali kama vile sambusa, viazi, mahamri na kadhalika.

Mti mkubwa ambao uko na majani yenye rangi ya kijani kibichi upo katika mchanga wenye rangi ya nyeupe na hudhurungi. Huku chini yake kuna viti vilivyopangwa vyenye rangi ya hudhurungi.

Jengo lenye rangi nyeupe limezingirwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Mchanga wa eneo hilo una rangi ya nyeupe.

Miti aina ya migomba, iliyo na rangi ya kijani kibichi, imemea kwenye mchanga uliokua na rangi ya ℎudhurungi. Mwanamke aliyevaa nguo yenye rangi ya hudhurungi na madoadoa meusi, anakatakata ndizi.

Shamba lililolimwa lenye mchanga wa rangi ya hudhurungi lina mashimo yaliyoandikizwa migomba huku migomba midogo ikiwa inachipuka kando ya migomba mikubwa.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani iliyomea katika eneo hili. Chini kuna mahindi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi yaliyokuwa yamemea na nyasi kando yake.

Anga ina rangi ya samawati. Miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya barabara nyembamba yenye rangi ya hudhurungi huku kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi kando ya barabara hiyo.

Nyasi yenye rangi ya kijani kibichi imemea katika mchanga wenye rangi ya hudhurungi. Ng'ombe wawili wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala katika mchanga.

Mkulima aliyevalia mavazi meusi amesimama katika eneo la shamba lililozingirwa na migomba iliopandwa ilio na mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna watu wenye wamevaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati, njano na kadhalika, huku wanatazama samaki wakubwa waliovuliwa.

Majumba yapo katika eneo lililo na miti mikubwa na miti midogo ilio ya rangi ya kijani kibichi.

Miti hii aina ya migomba, iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi, iko na ndizi ambazo zina rangi ya kijani kibichi, zilizokuwa na afya ikiashiria kwamba eneo hilo ni nzuri kwa ukulima.

Mtu amevaa nguo yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe huku mkononi mwake ameshikilia kisu na kijiko ambayo anaitumia kukata nyama iliyoko mbele yake.

Vyakula vilivyo pikwa vya aina tofauti vimehifadhiwa ndani ya sahani za aina tofauti zilizo na muundo tofauti zenye rangi tofauti.

Kitambara cha rangi ya nyeupe imewekewa chakula kenye rangi ya nyeupe juu yake huku kando kuna sufuria iliyokuwa na maji yenye rangi ya nyeupe ikichangamana na njano.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, waliovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na samawati, wapo kando ya samaki zilizo kuwa zinauzwa.

Bidhaa za biashara zingine zikiwa kwenye mfumo wa unga na zingine zikiwa na mfumo tofauti zilizo za rangi tofauti zimewekwa katika vyombo vya rangi tofauti.

Watu wenye mavazi ya rangi tofauti wamesimama kando ya nyasi kubwa zilizowekwa kwenye kitambaa cha rangi tofauti.

Meza ina rangi ya samawati. Juu ya meza hiyo kuna vyakula vya aina tofauti tofauti. Kama vile; nyama, supu, mchele na kachumbari.

Wakulima walio shambani wengine wakiwa wamesimama mmoja akiwa ameshikilia jembe mkononi na ndizi au mgomba anaoupanda katika eneo la mchanga uliochimbwa.

Wanyama wa aina mbili, kama vile kiboko na tumbi𝑙i, wapo katika nyasi iliyo na rangi ya kijani kibichi huku wanakula chakula kilichokuwa mbele yao.

Anga ina rangi ya nyeupe, baharini kuna maji yenye rangi ya samawati, huku kuna jiko inayochomwa nyama na mahindi kando ya bahari hiyo.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea katika shamba. Miti mingine ni kama vile migomba mahindi na kadhalika.

Meza yenye rangi nyeupe, iliyowekewa sahani ya rangi ya nyeupe iliyokuwa na vyakula ndani yake. Vyakula hivi ni kama vile mchele nyama na kadhalika. Huku kando kuna kijiko kilichotengenezwa na mbao.

Kuna sahani mbili nyeupe na nyeusi huku sahani moja imewekewa mishkaki iliyodungwa miti ndani yake, na ingine imewekewa vibanzi, nyama, hoho na kadhalika.

Meza yenye rangi ya udhurungi, imeekewa sahani nyeupe yenye vyakula juu yake, na tomato yenye rangi ya nyekundu. Vyakula hivyo ni kama mchele na maharagwe.

Ndoo zilizokuwa na bidhaa zenye rangi tofauti tofauti kama vile njano, nyekundu, nyeupe na nyeusi zipo kando ya vikapu vilivyotengenezwa na makuti zilizowekwa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Mtu wa jinsia ya kike na ya kiume, ambaye anachoma mishikaki, amesimama kando ya barabara huku anatazama jiko lake lililokuwa na rangi ya nyeusi.

Mkono umeshikilia sahani nyeupe iliyokuwa na vyakula tofauti tofauti ndani mwake. Vyakula hivi ni kama vile, mchele, nyama, dhania, kachumbari. Bakuli moja ndogo imewekwa mchuzi na kando yake kuna limau.

Jengo hili lina ukuta uliopigwa rangi ya nyeupe. Kwenye ukuta huu, kuna nyaya ya umeme iliyopitishwa katika jengo hili. Mwanamke amevaa vazi la nyeupe, nyekundu, na nyeupe, ameshikilia ndoo ya chuma inayochiriza maziwa kwenye mashine.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Miti iliyo na rangi ya kijani kibichi ipo kando ya ukuta mdogo uliyo kuwa na rangi ya nyeupe

Mtu amevaa nguo yenye rangi nyeupe na nye samawati huku mkononi mwake ameshikilia kifaa cha chuma ambapo kando yake kuna viti vya plastiki vyenye rangi ya samawati na kuna samaki walopikwa ambao wamewekwa juu ya meza.

Maji yenye rangi aina mbili, ya kijani na samawati. Yaliyotangamana na samaki wa aina mbili, wakubwa na wadogo, wanaotamba kwenye maji hayo.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, huku mashati mengine yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza na rangi ya samawati. Wanapita wakiangalia vyakula vilivyopikwa, vilivyowekwa mezani.

Meza ina rangi ya samawati. Juu ya meza hiyo kuna sinia ya chuma iliyowekewa vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile, nyama, mchele, kachumbari, mchuzi na ndizi.

Kuna mikunga ya ndizi yenye rangi ya kijani, mikunga hii inaashiria kwamba bidhaa hizi au ndizi hizi zimetoka shambani kwenye mchanga wenye rotuba ambao umefanya ndizi hizi zikawa na afya Bora.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyokuwa katika ufuo wa bahari. Mchanga, katika ufuo huu, una rangi ya nyeupe na hudhurungi.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, ipo kando ya ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na udhurungi. Huku kuna mtu anayekamua ng'ombe huyo na kuna ndoo ya rangi ya samawati chini ya ng'ombe huyo.

Meza ina rangi ya kijani. Juu ya meza hiyo kuna sinia iliyokuwa na aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile mchele, nyama, kachumbari, vibanzi na pia kuna vinywaji vyenye rangi tofauti kama vile njano na zambarau.

Mfanyabiashara, amesimaa kando ya bidhaa zake za kufanyia biashara. Mahindi yaliyochomwa na mengine hayajachomwa.

Meza yenye rangi ya kijani imewekewa sinia iliyojaa vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile, chapati, wali, mchuzi na kachumbari.